Huyu ni mfanyakazi wa hospitali ambaye amekaa chini. Mbele yake kuna meza ambayo imewekelewa faili na vitabu mingi za wagonjwa. Ako na kitabu moja ambayo anajaza rekodi za mgonjwa.

Hiki ni chumba cha matibabu. Madaktari wawili waliovalia sare za kujikinga magonjwa ya kuambukizwa wamezunguka mgonjwa ambaye amelazwa kwa kitanda. Anapewa hewa kutumia mashine.

Hawa ni madaktari amabo wako kwa wodi ya hospitali. Wamevalia mavazi ambayo inazuia magonjwa ya kuambukiza. Wanahudumia mgonjwa ambaye amelala kwa kitanda.

Hii ni wadi ya hospitali ambayo imelazaa wagonjwa ambayo wamengonjeka ugonjwa wa kuapukizana. Kuna muuguzi ambaye anawazaidia na wamevalia sare za kujinga kutokana na mangonjwa ya kuapukisana. Kuna vifaa nyingi ambazo anatumia kuwahudumia.

Hawa ni madaktari ambao wamevalia sare za kazi. Wako katika chumba cha upasuaji. Wanazunguka mgonjwa ambaye wanahudumia. Kuna taa ambayo inawamulikia. Ndani pia kuna vyombo vingine vinavyotumika wakati wa matibabu.

Hawa ni madaktari ambao wamevalia sare za upasuaji. Wamezunguka mgonjwa ambaye amelazwa kwa kitanda. Wako katika nyumba ya upasuaji.

Huyu ni muuguzi anayempa msichana dawa kupitia sindano mkononi. Wote wamevaa barakoa ili wajikinge na magonjwa ya homa ya mapua. Wako katika kituo cha afya.

Hii ni kliniki itembeayo imesimamishwa pahali nje. Kuna miti ya kivuli. Watu wengi ambao wanahitaji huduma ya matibabu wamepanga foleni wakihudumiwa.

Hizi ni zana za meno za aina tofauti. Kila zana iko na aina yake. Inatumika na daktari wa meno wakati anatibu mgonjwa.

Hawa ni daktari wa meno wakiwa kwa hospitali ya meno wamevalia sare za kazi wameinama mbele ya mgonjwa ambaye ako kwa kitanda amepanua mdomo akitibiwa meno.

Huyu ni mtu ambaye anaosha meno kutumia kijiti. Ako na meno zimepangwa vizuri sana. Zingine ni nyeupe lakini zengine zimebadilika rangi kwa sababu ya kutoosha vizuri.

Kuna daktari wa meno aliyevaa sare za kazi. Kwa mkono mmoja ameshika mfano wa meno, mkono mwingine ameshika mswaki. Anaonyesha jinsi ya kuosha meno.

Hii ni uso ya mtu inaonyesha mdomo ambayo iko na meno imepangwa vizuri sana. Mwenye meno anatumia kijiti kutoa uchafu kwa meno. Inaonekana imebadilika rangi maana haijatunzwa vizuri.

Huyu ni mtu ambaye ako kwa daktari wa meno. Amepanua mdomo naye daktari ambaye amevalia glovu za bluu anamng'oa meno kutumia zana zake.

Hii ni janga kubwa la mafuriko, watoto wantolewa ndani ya maji na waokoaji ambao wamevalia nguo za kuzuia kubebwa na maji, kuna nyumba ziko ndani ya mafuriko ya maji.

Hiki ni kijiji ambacho kimepatwa na janga la moto. Nyumba zimechomeka zikaisha. Kuna wapangaji ambao wamesimama wakijaribu kuzima moto, wengine wamekaa chini kama wamesononeka kwa sababu ya hasara walioenda.

Hiki ni kijiji ambacho kimepatwa na janga ya mafuriko. Maji imejaa kila pahali mpaka kwa nyumba ndani. Waokoaji wanasaidia wapangaji kutoa vitu zao kwa nyumba.

Hiki ni kijiji ambacho kimejipata kwa janga la mafuriko. Kuna watu ambao wako ndani ya maji, wengine wamesimama juu ya nyumba zao wakingojea usaidizi.

Hawa ni wafanyakazi wa msalaba mwekundu wamekuja kuokoa watu ambao wamepatwa na majanga na mafuriko. Wamebeba vitu zao ju huko mbele kuna nyumba kubwa ambayo iko ndani ya maji.

Hawa ni watu wengi wanaofanya kazi ya usafi, wanatumia sepetu king'arisha mitaro na kando ya ya barabara. Pande iyo ingine ya barabara kuna maduka na watu wengi wanatembea huko.

Hii ni sehemu ya msitu iliyokatwa miti na watu. Mimea imeisha kabisa na maji ya bwawa inaendelea kuisha. Kuelekea upande miti imekatwa. Huko nyuma kuna miti mirefu na maji ni mingi.

Hiki ni chumba cha upasuaji madaktari waliovalia sare za kazi wanahudumia mgonjwa ambaye amelazwa kwa kitanda. Kuna vyombo aina tofauti ambazo wanatumia zingine ziko na mataa za kumulika ili waweze kuona vizuri.

Hizi ni vifaa za afya za aina mbalimbali zikiwa kwa wodi ya hospitali. Kuna vitanda na vifaa vya aina nyingine na muuguzi anavipanga. Pia kuna mabadiliko kwa kuta ya kuonyesha mfadhili wa hizi vifaa.

Hizi ni vifaa za matibabu ambayo ziko juu ya meza ikiyo ndani ya hospitali. Ni za aina tofauti. Kuna dawa, sindano na vitu zingine ambazo zinatumika kutibu magonjwa.

Hizi ni vifaa vya matibabu zilizowekwa pamoja na zinatumika sana na daktari wa upasuaji. Zimetengenezwa na chuma cha pua kisichopata kutu.

Hii ni kemikali amabyo inatumika kuuwa na kudhuru viini za maradhi. Imewekwa katika chombo. Kimewekwa kibandiko ya kuelezea jina yake, matumizi na pia kampuni ambayo imetengeneza. Inatumika sana kwa hospitali.

Huyu ni mtu ambaye amefungwa kwa miguu na minyororo ambayo imewekwa kifuli. Ako na ugonjwa wa akili. Hii ni njia mbaya ya kutendea mtu mgonjwa.

Hii ni pakiti ya nyongeza ya madini aina ya Vitamin. Iko kwa pakiti ambayo imetengenezwa vizuri sana. Ziko na jina ya kampuni iliyotengeneza, na pia jinsi ya matumizi na kiwango.

Hii ni dawa ya kisasa inayotumika kupunguza uchungu. Iko wa pakiti imetengenezwa vizuri sana, pia kuna jina yake na maelezo ya utumizi wa hii dawa pia kiwango ya kutumika.

Hii ni dawa ya kisasa ambayo inatumika kama chanjo kuzuia kifua kikuu. Iko kwa chupa dogo ambayo umefungwa vizuri. Kuna sindano kando ya kutumia watu wakichanjwa.

Hii ni dawa ya kisasa ambayo inatumika kupunguza maumivu. Ikona pakiti, imetengenezwa vizuri sana. Ikona jina ya dawa na pia jinsi ya matumizi.

Hii ni dawa ya kisasa ambayo inatumika kwa njia ya sindano ni ya kupunguza maumivu. Iko na pakiti ambayo imeelezea aina ya dawa, matumizi yake na pia kuna maji kando ambayo inatumika kuchanganya na hiyo dawa.

Hii ni dawa ya kisasa ambayo ni chanjo ya kondoo. Iko kwa chupa ndogo iliyofunikwa vizuri. Pia imewekwa kibandiko ya kuelezea jina la dawa, jinsi ya matumizi na wenye umeitengeneza.

Hii ni dawa ya kisasa ya chanjo ya kuku . Iko katika chupa ambayo imefungwa vizuri. Iko na maelezo ya matumizi na pia jina la dawa.

Hii ni dawa ya kisasa ambayo inatumika kupunguza maumivu. Iko kwa pakiti imerembeshwa vizuri sana. Pia kuna maelezo ya matumizi ya dawa na jina la dawa limeandikwa vizuri kwa pakiti.

Hii ni dawa ya kisasa ikiwa kwa chupa ya rangi nyekundu imeandikwa majina ya dawa na pia kenye dawa inaponya. Pia iko na maelezo ingine ya kuonyesha vipimo zake.

Huyu ni muuguzi ambaye amevalia glavu za mkono za rangi ya bluu. Anapea mgonjwa dawa kupitia sindano. Amemshika mkono ili amdunge.

Huyu ni muuguzi aliyevalia sare ya manjano, ameshika mkono wa mtoto mdogo ambaye amepewa chanjo anampaka rangi na kalamu kwa kidole kuonyesha tayari amechanjwa.

Huyu ni mama ambaye ako kwa hospitali sehemu ya watoto wadogo. Amelazwa kwa kitanda. Amevaa barakoa na mikononi mwake ameshika mtoto mchanga. Anasaidiwa na muuguzi.

Huyu ni muuguzi ambaye amevalia sare za kazi. Ameshika mkono ya mtoto mdogo. Anampaka rangi na kalamu kwa kidole kidogo kuthibitisha amepewa chanjo.

Hawa ni watoto wadogo ambaye wamekaa chini pamoja. Wanasikiliza wakiongeleshwa wafanyakazi wa kijamii. Nyuma ya mfanyakazi kuna nyumba ambayo imefungwa mlango.

Hii ni hospitali sehemu ya matibabu ya watoto wachanga .Akina mama ambao wameshika watoto wadogo wamekaa chini wanahudumiwa na wauguzi ambao wamevalia sare za kazi na barakoa.

Hawa ni akina mama ambao wamekaa chini kwa nyasi. Wameshika watoto wa.changaKuna mmoja amesimama mbele yao akiwaongelesha. Nyuma yao kuna jengo.

Hii ni sehemu ya hospitali ya matibabu ya watoto. Wauguzi wamekaa kwa viti pamoja. Mbele yao kuna meza imejaa vifaa vya matibabu na vitabu. Muuguzi mmoja anatoa dawa kwa sanduku la baridi. Kuna mama ambaye ako na mtoto anangojea matibabu.

Hii ni dawa aina ya chanjo ambayo inapewa watoto wadogo kuzuia kifua kikuu. Kiko kwa chupa ndogo, moja ikiwa na dawa, ile ingine ikiwa na maji ya kuchanganya. Inatumika kwa njia ya sindano.

Huyo ni mtoto ambaye anapewa dawa kwa njia ya kudungwa na sindano na muuguzi, ameshikiliwa mkono wake ili asiondoe akiingizwa sindano.

Hawa ni akina mama wakiwa na watoto wachanga kwa wodi ya kutibu magonjwa ya watoto. Wameshika watoto wao vizuri na mkono, wakona nguo zimefanana pia watoto wakona nguo za kuwafunika ambazo zimefanana.

Hiki ni kituo cha kuuzia maji, kimepakwa rangi ya buluu, kuna aliyevalia barakoa anaweka maji kwenye mitungi. Kuna mtu mgine aliyevalia barakoa ako ndani.

Hii ni shamba iliyo na mimea mingi inayotumika kwa dawa ya kiasili. Kuna mihogo na aina ingine ya mimea. Nyuma kuna miti mirefu.

Hii ni shamba ambayo imepandwa mimea ya kiasili inayotumika kutengeneza dawa za kienyeji. Kuna rose mary , vitunguu na mimea ingine. Pia kuna miti mikubwa ambayo imepandwa. Kando kuna nyumba ya mbao.

Hii ni shamba ambayo iko na mchanganyiko wa mimea mingi inayotumika kutengeneza dawa za kiasili. Kuna: terere, malenge, vitunguu na mimea aina nyingine ambayo ni muhimu kwa dawa za kienyeji.